Hapa kuna watu watano ambao wanaonekana kuwa katika chumba cha huduma, mmoja akona kompyuta na anaonekana kuwahudumia wanne wenzake ambao wamekalia viti.